Eneo hili liliathiriwa na mafuriko makubwa ya tope. Kuna maji mengi machafu yakitiririka kwa kasi. Uharibifu mkubwa unaonekana wazi huku udongo ukianguka. Miti mingi imeanguka na mizizi yake mikubwa inaonekana juu. Kundi kubwa la watu limesimama kando ya mto wakishuhudia uharibifu huo.

Kuna kundi kubwa la nzige angani wanaonekana wakiruka ju ya miti na mimea. Mtu mmoja anasimama chini kutumia fimbo ndefu kuwafukuza. Anga lina mawingu meupe na hali ya hewa inaonekana nzuri, ni tukio la asili na wanyama hawa wanaharibu mazao.